Hii ni sehemu ya nje, na kuna mwanamke anaonekana anaosha mikono yake kwenye tanki limewekwa na chini yake, kuna ndoo ambayo imewekwa. Kuna mtoto pia anatazama mwanamke huyu aliyevalia barakoa na kujifunga shuka. Kando yake nyuma ya mwanamke huyo kuna kiti na kibanda ambacho kiko hapo kando yake.

Hili eneo hili ni la shambani na kuna mtu anayeonekana akinyunyuzia mahindi dawa, anaonekana kuwa akieka dawa ili wadudu kama vile nzige na wengine wasiweze kuharibu mahindi haya. Kando yake pia kuna miti mikubwa ambayo inaonekana na pia kuna vichaka vinavyoonekana.

Sehemu hii tunaweza sema ni jumba la mganga na hapa kuna vifaa ambavyo vinavyotumika na waganga kufanyia shughuli zao. Kuna michongo ambayo imechongwa ya aina tofauti tofauti na kuna vingine ambavyo vimefungwafungwa.

Sehemu hii ni sehemu ya hospitalini. Na hapa kuna daktari wa watoto. Daktari huyu akiwa amevalia sare zake za kikazi. Na kuna mama pia anaonekana akiwa amesimama na ameshikilia simu, mama huyu ni mama ameleta mtoto wake, na mtoto huyu akipewa chanjo na daktari huyo ya mdomo.

Eneo hili ni zizi la ng'ombe, na kuna madaktari ambao wanajaribu kutibu ng'ombe huyu. Daktari huyu mmoja akiwa amevalia barakoa usoni mwake, na mwingine pia akiwa na gloves za rangi za samawati na koti jeupe, na huyu mwingine amevalia gloves nyeusi. Daktari huyu akiwa anashikilia kifaa na kuchokonoa pua ya ng'ombe huyu.

Sehemu hii ni sehemu ya ndani ya hospitali ya sehemu ya wadi na kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amelala kwa kitanda. Mtu huyu akiwa anaonekana akiwa na majeraha kichwani kuna mkononi pia akiwa amefungwa bandeji nyeupe. Mtu huyo akiwa anaonekana akiwa amejikunja. Kando yake kuna kikombe na sahani.

Sehemu hii ni sehemu ya ndani ya hospitali na kuna daktari ambaye anaonekana akiwa amevalia gloves nyeupe na amevalia miwani. Daktari huyu pia amevalia koti na katika meza daktari huyu kuna vitabu vingi vimejaa na kuna mashine mbali mbali, pia kuna tarakilishi au kompyuta iko kwenye meza hiyo.

Eneo hili ni la nje ama tunaweza sema ni eneo hili ni la nje ya jumba na kuna mwanamke amekaa kwa kiti ameshikilia mtoto mchanga. Mtoto huyu anaonekana akiwa anapatiwa chanjo mdomoni. Kuna daktari ambaye anaonekana akiwa amevalia Sare zake za kikaazi na huku pia amevalia barakoa huku pia amevalia miwani.

Hi ni ndani ya hosipitali na hapa kuna mngonjwa ambaye anaonekana akiwa amelala kwa kitanda, mgonjwa huyo amevalia shati nyeupe ambayo iko na michoro michoro na pia amevalia shuka kiunoni, kuna daktari ambaye anaangalia ama tuanweza kusema muhudumu ambaye anashughulikia mgonjwa huyu. Mgonjwa huyu anaonekana akiingizwa kwenye mashini fulani .

Hapa ni eneo la hospitalini na kuna daktari ambaye anaonekana akimpima, mtoto huyu aliyekua amelala kwenye mashini moyo wake. Mtoto huyu amefunikiwa shuka nyeupe ambayo imechorwa rangi rangi na pia kando yake kuna mashini mbalimbali ambazo zimewekwa.

Hapa ni ndani ya hospitali na kuna daktari na kuna mgonjwa. Mgonjwa akiwa amekaa kwenye kiti, huku daktari akiwa amevaa barakoa na nguo zake za kazi. Anatazama mdomo wa mgonjwa huyu na pia daktari huyo amevalia gloves iliyo mpya. Kando yake au nyuma ya mgonjwa kuna dirisha.

Eneo hili ni shambani na kuna mahindi ambayo yamepandwa na mahindi haya yamejawa na nzige wengi sana. Kuna nzige ambao wanaonekana wakikula mimea ya mahindi na pia nzige hawa wanaharibu matawi ya mahindi haya na pia mahindi yenyewe.

Hapa kuna mwanamke ambaye amesimama na mwanamke huyu amenyosha mkono wake mmoja na mwingine akiwa ameshikilia dawa chupa ya dawa.

Hapa kuna mhudumu mmoja na kuna watu ambao wamekaa. Eneo hili linaonekana likiwa ni eneo la hosipitalini. Kuna mama ambaye amebeba mtoto mdogo na mtoto huyu anaonekana akiwa anapatiwa chanjo. Mhudumu huyu amevalia nguo zake za kikazi.

Hapa kuna maafisa wa polisi wawili ambao wamevalia sare zao na pia kuna ghorofa na kando ya ghorofa hilo kuna jengo ambalo linalobomolewa. Maafisa hao wanaonekana kusimamia jengo hilo ambalo linabomolewa. Kwa umbali pia kuna watu waliosimama kando ya jengo hilo linalobomolewa.

Kuna mwanamke ambaye amevalia pete mikononi mwake kwenye vidole vyake na pia ameshikilia chupa ambayo iko na dawa ya Covid cure . Pia amevalia shanga shingoni na pia amevalia nguo ikiwa na rangi tofauti tofauti.

Hapa kuna majengo na majengo hayo yanaonekana yakiwa ya zamani kweli maana mabati yamechakaa na kuna wamama wawili ambao wanatembea na kuna mmoja anayeonekana kwa umbali akiwa amesimama. Mama mmoja amebeba kipaza sauti anaonekana kua akienda akieneza ujumbe fulani kwa watu wa eneo hilo.

Hapa kuna daktari, na daktari huyu anaonekana akitoa dawa na kugeuzia kwenye sindano, na dawa hizi ni za chanjo, kuna watu pia waliopanga laini kungojea chanjo hoyo.

Eneo hili limekumbwa na mafuriko kuna watoto ambao wanajaribu kuvukia katika maji hayo, hapa pia kuna majumba mawili ambayo yamezingirwa na maji kuna mbuzi pia kando na pia kuna watu wengine wanaonekana kuhamisha vitu vyao ilizisibebwe na mafuriko.

Hapa kuna daktari amevalia nguo zake za kikazi na pia kuna mama mmoja anaonekana akidungwa sindano. Mama huyo amevalia buibui na pia amevaa barakoa kwa mdomo. Pia kuna mwanaume mmoja kando yake ambaye amevalia barakoa na anavalia na miwani.

Hapa ni hospitalini na kuna daktari wa macho ambaye ni mwanamke na amevalia gloves nyeupe na pia amevalia koti nyeupe na pia amevalia miwani. Hapa pia kuna muuguzi ambaye ameingiza kichwa chake na anatazama mitambo ya ku study shida za macho.

Hapa ni ndani ya hospitali na kuna mama ambaye akona mtoto amebeba mtoto na kuna mwingine akiwa ameketi na kuna wamama wawili wakiwa wamevalia sare zao za kazi. Mtoto huyu anaonekana akipewa chanjo kwa mdomo.

Eneo hili linaonekana ni eneo likona ukame. Miti imekauka na wanyama mifugo wamekufa na pia kuna mwanamke wa dini ya kiislamu akiwa amesimama.

Sehemu hii ni sehemu ya ndani ya hospitali, na kuna muuguzi ambaye amelala kitandani. Na pia kuna daktari ambao wamevalia kofia ya rangi ya bluu na pia barakoa. Madaktari hawa wanaonekana wakitibu mgonjwa huyu.

Hapa kuna mtu ambaye ameketi na amevalia kofia na barakoa mtu huyu anaonekana akidungwa sindano na anaonekana akiwa na uchungu mwingi sana. Amevalia shati la rangi nyekundu na rangi nyeusi na mwenye anamdunga sindanona amevaa saa.

Hapa Kuna kikao cha watu , watu hawa wameketi kwa mviringo wamekalia viti wakiwa wamechnganyika wanaume kwa wake na kuna mwanamke mmoja ambaye anasimama anaonekana kwamba kuwapa ujumbe huku ndani kwa mbali Kuna jengo au nyumba ambalo inaonekana.

Hapa kuna mkono umevalishwa glovu nyeupe na umebeba sindano na pia kuna chupa imeandikwa "vaccine". Chupa hio inaonyesha kwamba inachukuliwa dawa ndani ili tayari kutengeneza au kudunga mtu.

Kuna watu wawili mama na mwanaume, na mwanaume huyu anaonekana kuwa daktari na mama huyu amevalia koti la rangi nyeusi na ndani amevalia nguo ya rangi nyekundu. Anaonekana kwamba ako na shida ya maskio na daktari huyu anajaribu kuangalia ndani ya skio lake.

Hili linaonekana kuwa duka la dawa ambalo linauza dawa mbalimbali. Kuna dawa nyingi ambazo zinauzwa katika duka hili, zingine zikiwa kwenye chupa, zingine zikiwa kwenye maboksi zinazotumika kwa matibabu mbalimbali na kwa watu wanaougua magonjwa tofauti.

Hapa ni hospitalini na hospitali hii ni ya kutibu meno kuna jina la Fine Touch Dental Care pia kuna mwanamke ameketi katika meza ya kuwakaribisha wahudumu imebandikwa jina Reception na kando yake pia kuna kitarakilishi.

Hapa hospitali na hospitali hii ni ya kutibu meno. Kuna daktari wa meno ambaye anaonekana akimwangalia muhuguzi ndani ya mdomo wake. Daktari huyu amevalia kofia juu ya kichwa chake ya rangi ya samawati pamoja na barakoa na pia amevalia miwani spesheli ambazo ziko na tochi mbele yake.

Hapa kuna chupa na chupa hii ikona vidonge ndani. chupa hii inaonekana imefungwa na ikona kifuniko cha rangi nyeusi na ikona kibandiko kimeandikwa Country Life, Easy Iron, Certified Gluten Free.

Hapa kuna meza na juu ya meza hii kuna chupa za dawa na pia kuna boksi ambayo imebebea dawa hizo. Dawa hizi zinaonekana ni za, Vaccin Amaril Stabiliser, na boksi hili limebeba chupa mingi za dawa hiyo ya Vaccin Amaril Stabiliser.

Hapa kuna watu watatu, na watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia ngozi za wanyama au nguo ambazo ziko na michoro za wanyama, na vichwani mwao wamefunga vitambaa. Na katika watu hao kuna kifaa kingine ambacho wameweka na nguo zao za chini wamefunga shuka nyeusi. Watu hao nyuma yao kuna miti ambayo.

Eneo hili linaonekana likiwa limeathiriwa na ukame. Mchanga huu au udongo huu unaonekana ukiwa umekauka na ukiwa na mawe mawe mingi. Mti ambao umebakia katika eneo hili umekauka sana. Nyasi pia katika eneo hili imekauka.

Kuna watu wawili ambao wanajaribu kuuvuka mto na mto huu unaonekana kufurika. Mtu mmoja akiwa anaendesha pikipiki na pikipiki hio pia imebeba mitungi huku mwenzake akimsukuma. Maji haya yanaonekana yakiwa na nguvu mno.

Hapa naona kuna watu wengi ambao wamepanga foleni na wakiwa wamekaa na wengine wakiwa wamesimama. Watu hawa wanaonekana kupanga foleni ili ya kupewa chanjo. Kuna daktari mmoja ambaye anayepea mtu mmoja chanjo huku wengine wakisubiria kwa zamu yao.

Hapa kuna watoto wawili na watoto hao wako nje ya jumba na watoto hawa wanaonekana kunawa mikono yao mmoja akiwa mvulana mwingine akiwa msichana wanatumia maji ambayo yanayotoka kwenye ndoo na kutokea kwa mfereji.

Hii ni sehemu ya ndani ya hospitali, na kuna mgonjwa anaonekana amelazwa kitandani. Mgonjwa huyu amevalia sare za kihospitalini. Pia kuna daktari ambaye anaonekana amevalia barakoa. Mgonjwa huyu amevalishwa maski ya gasi katika mdomo wake.

Hapa kuna kibanda na kibanda hiki kunauzwa bidhaa tofauti. Kuna ukwaju na pia kuna mikebe ambayo imetiwa vitu ndani. Kuna mkebe mmoja wa jina Blueband na pia kuna shuka ambayo imewekwa chini. Kuna panga na pia kuna mifuko ya kubebea bidhaa hizo.

Eneo hili ni ndani ya kampuni na kuna mtu ambaye anaonekana akiwa anafunga vifuniko vya mitungi na mitungi hiyo ikona vitu ndani. Kuna maboksi pia ambayo yako kando yake na mtu huyo amevalia maksi ya gasi.

Hapa kuna chupa na chupa hii ni ya rangi ya kahawia na pia ina kibandiko badili jamaa maandishi hayo yameandikwa kwa rangi mbili tofauti moja nyeupe na pia kuna maandishi mengine madogo madogo yanayoandikwa kwa rangi ya nyekundu.

Hapa ni ndani ya hospitali na kuna bia daktari au nesi ambaye amevalia barakoa na nguo zake za kazi. Nesi huyo anaonekana akiwa ameshikilia sindano na dawa, anatoa dawa kwenye chupa huku akiweka kwenye sindano.

Hapa ni nje ya jengo na nje ya jengo hili kuna baiskeli na pia kuna senyenge ambayo imezingira jengo hilo. Kuna kibao ambacho kimeandikwa " dokta Mudumba tibabu tiba ya magonjwa, nguvu ya kiume mshipa", na pia kuna chupa zilizo na matibabu mbalimbali.

Hili ni bango linalotumika kuuzia bidhaa mbalimbali. Bango hili limeandikwa lina maandishi, Gentle to Your System, kuonyesha kwamba ni vitu vinavyotumika ili kusaidia afya yetu, ama ni tembe zinazotumika kusaidia kupunguza hali za au magonjwa katika miili yetu.

Hapa ni ndani ya hospitali na kuna daktari ambaye amevalia sare zake za kazi na akiwa ameketi. Daktari huyu ni daktari wa macho na anatumia mitambo fulani ilikumtazama muuguzi ambaye amekuja kuhudumiwa na kumtibu macho yake kando yake kuna meza ambayo iko na iko na vitu juu.

Hivi ni vifaa vya matibabu kuhusu sana chanjo ya homa ya manjano. Kuna chupa iliyoandikwa Yellow Vaccine ambayo ni dozi ya chanjo, sindano kwa ajili ya kuchoma chanjo hio, chupa nyingine za dawa, vidonge katika chupa ya kahawia, glovu ya matibabu ya rangi ya blue inayotumika na madaktari.

Hapa ni ndani ya hospitali na kuna wauguzi wawili ambao mmoja amelala kwenye kitanda na mwingine akiwa ameketi kwa kitanda huku akiwa ameshikilia kichwa chake. Pia kuna karai ya rangi ya bluu, na pia kuna mlango na mlango huo unaonekana kwamba umefungwa.

Eneo hili linaonekana likiwa na taka nyingi sana na kuna watu hao wamechanganyika wanawake na wanaume wanaonekana wakisafisha eneo hili. Wanatumia mifagio ili kukusanya taka hizi na zingine pia zimechomwa. Kando na eneo hili ambalo liko nataka kuna jumba ambalo liko kando.

Eneo hili ni ndani ya darasa, na kuna mwalimu anayeonekana akiwa mbele amevalia barakoa, na pia kuna viti viwili vilivyo mbele ya darasa, kuna ubao pia, na ubao huu umeandikwa kwa choki nyeupe, kuna mwanafunzi aliyekuwa amesimama mbele na pia amevalia barakoa, na kuna wanafunzi wengine ambao wameketi kwenye viti ambavyo vimepangwa.

Hapa ni ndani ya hospitali na kuna wagonjwa ambao wanaonekana wamelazwa. Kuna mgonjwa ambaye anaonekana kufungwa bandeji ya mguu akionekana akiwa na maumivu. Pia amewekewa dawa ambazo ni za kupunguza maumivu.